Mtu amesimama karibu na shina la mgomba. Anashika kichana kikubwa cha ndizi bichi. Ametabasamu na kuvalia shati la maua na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna bustani yenye mimea mingi.

Wanawake watatu wamekusanyika nje ya nyumba ya udongo wakishughulikia vyombo mbalimbali vilivyojaa vimiminika vyeupe vinavyoonekana kama maziwa au uji. Mmoja ana nguo nyekundu na kitambaa chekundu kichwani akimwaga kimiminika kutoka kwenye bakuli ndogo kwenda nyingine.

Jibini mbichi bado ni laini imewekwa ndani ya kitambaa cha kuchuja. Kando yake kuna sufuria lenye maziwa, mtu anapika au anajitayarisha kutengeneza bijini iliyokomaa.

Jengo refu la chuma limejengwa kwa ajili ya kufunga ng'ombe, ng'ombe wengi weupe na weusi wamesimama kwa safu wakila majani, wamefungwa kwenye chuma, kuna mtu mmoja au wawili wamesimama kati kati ya jengo.

Safu ya migomba imepandwa kwenye shamba. Miti Ina majani mapana na imekua. Udongo wa shamba inaonekana wenye afya. Mimea imepandwa kwa umbali sawa. miti mwingine inaonekana mbali.

Mwanaume amevaa shati la samawati na suruali ya kahawia amesimama karibu na ng'ombe kadhaa. Chini ya banda la miti, kuna rundo kubwa la mabua ya mahindi au nyasi kavu mbele yake. Miti mikubwa ipo nyuma na udongo unaonekana wazi.

Miundo kadhaa ya migomba mirefu, majani yake ni mapana na marefu, mengine yanaonekana kukauka na kuchanika kidogo. Yanatengeneza kivuli kizuri. Nyuma yao, kuna miti mingine iliyoshikana.

Jengo lenye bati la chuma limepakwa rangi ya samawati. Juu kuna bango lenye jina Destiny Dairies. Watu kadhaa wamejipanga nje ya duka karibu na mashine ya ATM ya maziwa.

Sehemu ya chini ya ngombe, ambapo mkono ulio vaa glavu, unashika kifaa cha kukamua maziwa, maziwa yana tiririka kutoka kwenye chuchu za ngombe, kifaa hicho, kinaonekana kama kifaa cha mashini.

Mwanamke amesimama karibu na shina la mgomba anashika kichana kikubwa cha ndizi mbichi ameegemea mgomba na anaonekana mwenye furaha amevalia nguo za kawaida ,ndizi zimekua vuzuri .

Mwanaume anacheka, akibeba rundo kubwa, la ndizi mbichi mabegani mwake, ndizi nyingi zaidi, zimepangwa mbele yake chini, nyuma kuna gari jeupe, na majengo machache, mazingira yanaonyesha soko la wazi, au eneo la biashara ya matunda.

Mwanamke anawaosha ng'ombe ndani ya zizi , anatumia mpira wa maji kusafisha mwili ya ng'ombe . Ng'ombe wengine wamesimama karibu wamejipanga kwenye vizimba mazingira hayo yanaonekana kuwa safi.

Shamba la migomba lina miti mirefu yenye majani mambichi yaliyosimama. Udongo wa kahawai unaonekana umetengeza kuwa matuta. Kuna miti mingine kwa umbali na hali ya hewa inaonekana kuwa hafifu.

Wanaume wawili wamevalia makoti meupe, barakoa na kofia za nywele wakifanya kazi jikoni, mmoja wao anamiminia mwenzake kiowevu kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma, pembeni kuna mashine kubwa yenye vifungo vingi.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi unaonekana ukining'inia kwenye mgomba. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa kwa savu nyingi zikiwa zimeshikamana. Majani makuu kubwa, mapana na marefu. Ya mgomba pia yanaonekana wazi.

Njia ya udongo unavuka shamba la miti ya Ndizi. Miti mingi ya ndizi yenye majani makubwa na migomba imepandwa njia. Kuna ndizi za kijani zinaning'inia kwenye mmoja wa miti.

Ng'ombe wengi, weusi na weupe wamekusanyika ndani ya banda kubwa la wafugaji, baadhi yao wamesimama wengine wamelala chini wakipumzika, karibu nao, kuna chombo kikubwa kilichojaa maji wakinywa.

Mikononi kuna ndizi iliyomenywa tayari kuliwa. Rangi yake ni ya njano nyepesi ikionyesha ubichi wake. Nyuma yake kuna ndizi zingine ambazo hazijamenywa zikiwa na ganda la kijani. Mandhari inaashiria chakula kitamu na asili.

Soko la ndizi ambapo mikungu mingi ya ndizi mbichi imepangwa chini. Watu kadhaa wamesimama na kukaa kati ya ndizi hizo, baadhi wakiwa wamebeba mizigo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na majengo.

Shamba la mahindi linaonekana na mahindi yakiwa yamekomaa. Baadhi yamearibika yamekuwa meusi na kuoza . Majani ya mahindi ni kijani kipiji na yameanza kukauka.

Mwanamke amevalia shati la chungwa na sketi ya mistari ya rangi mbalimbali. Amepiga magoti chini akimkama ng'ombe wa kahawia. Maziwa yantiririka kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kuingia kwenye ndoo ya samawati na kijivu iliyoko chini.

"Mfugaji amesimama karibu na ng'ombe wake mweusi na mweupe. Anashika mfuko mwekundu mkononi huku akitabasamu, akiwa na viatu vya raba vyeupe. Ng'ombe amefungwa kamba ndogo shingoni."

Mwanaume akiwa amevaa kofia ya nyasi anshikilia gonzi la mahindi shambani, ametabasamu na amezungukwa na mimmea mirefu ya mahindi yenye majani mabichi, guni zingine za mahindi ziko kwenye mimmea mingine.

Mvulana amepiga magoti akimkama ng'ombe wa rangi ya kahawia. Amesimama tuli akiangalia mbele wakati mvulana akishika chombo cha maziwa cha rangi ya samawati. Mazingira yote yanaonekana kuwa kavu huku miti michache na majani yakionekana nyuma.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, amebebwa juu ya paa la gari. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Zimefungwa pamoja. Majani makavu yamefungwa kwenye sehemu ya juu ya gari.

Watu kadhaa wanashughulika na migomba mingi ya ndizi ilio wekwa ardhini, ndizi hizo hazijaiva zina rangi ya kijani kibichi. Watu wanasimama na kuinama wakizishughulikia kuna kikapu kimoja cha samawati na cheupe na majani ya mgomba yamekaa kando.

Mwanaume amesimama karibu na mgomba anashika kichana cha ndizi zilizo iva, amevalia kofia na shati ya rangi ya samawati shina la mgomba linaonekana lina majani mengi, anatazama mbele huku akiwa ameshika kichana hicho.

Katika zizi ng'ombe wawili wana rangi ya kahawia wanasafishwa kwa maji . Ng'ombe wa kwanza anaonekana mbele na wa pili anafuatana naye . Maji yanapulizwa kutoka juu na ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu nyuma ya ng'ombe kuna ua wa chuma.

Wanaume wawili wanakusanya maziwa kutoka kwenye makopo, mmoja ana kofia maaluma anarekodi maelezo huku mwingine akimimina maziwa kwenye tanki kubwa, wote wanatumia pikipiki iliyobadilishwa kubebea mizigo.

Mwendesha pikipiki amebeba mitungi mingi ya maziwa akipiata barabarani. Pikipiki hio ina nambari ya usjili ya kenya KMDO 377G. Magari mengine yanaonekana nyuma na kuna miti mirefu pembeni.

Mtu amesimama katikati ya migomba mingi iliyojaa ndizi mbichi mtu huyo amevaa kofia nyekundu shati yake ni nyekundu pia suruali yake ni nyeupe migomba ya ndizi inaning'inia juu.

Ndizi mbichi zilizokatwa zimepangwa kwa wingi. Kila mkungu una rundo la ndizi zilizojipinda kidogo. Zote ni za kijani kibichi na zinaonekana kama zimetoka shambani hivi karibuni.

Shamba kubwa limepandwa migomba inayofunika arthi yote, majani ya migomba yamechanua vizuri yakiwa na rangi ya kijani. Mimea hii imepandwa kwenye foleni inaonekana kama shamba la kisasa la kibiashara.

Chumba chenye kuta za rangi ya kahawia watu watatu wana makoti meupe ya maabara na nyavu za nywele. Wawili wamesimama mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha kijani, mwanamme mmoja anachanganya kitu ndani ya sufuria kubwa .

Mwanamke amesimama karibu na shamba ametoka kwenye mgomba akiwa amevalia shati jeusi, shamba vinaonekana lina majani na udongo mwingi, nyuma yake, kuna mgomba wa ndizi uliosimama wima.

Ndizi mbili zimepangwa kwa usawa kwenye uso mweupe wenye mistari. Zina rangi ya njano iliyokomaa na michirizi ya kahawia zinaonekana vizuri zikionyesha muundo wa umbo lake zikiwa tayari kuliwa au kutumiwa.

Majani ya ndizi yanaonekana kwa karibu ni makubwa na ina rangi ya kijani kibichi yametandaza juu ya mimea anga la samawati na mawingu machache yanaonekana katikati ya majani eneo hili ni shamba la ndizi.

Wanaume watatu wamekusanyika katika shamba la ndizi. Mmoja amevalia shati nyeusi na suruali nyeusi, akiegemea rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani mwingine ameva shati la rangi ya udongo akishika kijiti.

Mtu mmoja amevalia koti jeupe, Kofia na anamimina maziwa kutoka chombo kikubwa cha chuma kuende kwenye beseni , mwingine ana sweta nyekundu anaskuma chombo cha maziwa kutoka Kwenye gari la kubebea maziwa.

Mwanaume amechuchumaa karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Amevalia shati la waridi na kofia ya samawati akimkama ng'ombe. Ndoo ya chuma ipo chini ikipokea maziwa. Ng'ombe amefungwa kwa kamba.

Mwanamke amevee kitambaa cha zambarau kichwani. Na ameinama juu ya rundo kubwa la ndizi zilizokomaa. Anashika kopo la kijani kibichi. Karibu naye kuna mtu mwingine amesimama huku akiwa ameshika fimbo.

Mwanamke amevaa fulana nyeusi na kaptura akitabasamu kwa furaha. Ameketi katikati ya shamba lenye mimea wa mahindi na mimea midogo mingine. Anashika sehemu ya mmea kwa mkono yake.

Shamba la migomba limejaa ndizi mbichi zilizoning'inia. Migomba mirefu imepandwa kwa mpangilio ikitengeneza njia katikati. Majani mapana ya kijani kibichi yanafunika eneo lote.

Bati la glasi limejaa kiowevu cheupe chenye vipande vidogo vidogo, kiowevu hicho kinaonekana kama maziwa yaliyoganda au mtindi, glasi ina michiririzi ya kiowevu kilichoshika pembeni.